Huyu ni mfanyikazi wa afya, akiwa amevaa mavazi kamili ya kujikinga, akimhudumia mgonjwa kitandani, ndani ya chumba, au wodi ya hospitali, inaoweza kuwa wodi ya wagonjwa mahututi, au chumba cha kutenganisha wagonjwa.

Huu ni chumba cha hospitali, ambapo mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi ya buluu. Wauguzi wawili au wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya kujikinga. Wamesimama pande zote mbili za kitanda karibu na mgonjwa. Kuna kifaa cha kufuatilia ishara muhimu za mgonjwa kinachoonekana nyuma ya kitanda.

Huu ni mazingira ya hospitali au kituo cha matibabu. Mgonjwa amelala kitandani huku akisaidiwa na vifaa vya matibabu na mfanyakazi wa afya aliyevaa vifaa mbalimbali za kujikinga. Anamtibu mgonjwa huyo.

Huyu ni mwanamke, ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya, akitabasamu na amevaa sare ya blue na nyeupe. Mwanamke huyu, yuko ndani ya chumba, na kuna vitu, kama vile masanduku, na nguo zilizokunjwa nyuma yake.

Huu ni shirika la HEALTH RIGHT KENYA. Kwenye bendera kubwa iliyosimamishwa, kuna maandishi yanayosomeka HEALTH RIGHT KENYA. Chini ya jina la shirika, kuna maandishi yanayotaja ushirikiano.

Huu ni kliniki ya rununu ya cure .Ni gari jeupe na kijani kibichi iliyoundwa kutoa huduma za afya hasa huduma za mifupa kwa watoto. Katika maeneo ya vijijini na yasiyo na huduma za afya za kutosha nchini.

Huu ni lori jeupe, lililopambwa linaloonekana kama lori la kuuza bidhaa au la kusafirisha mzigo, labda ice cream , au vitu vingine vya kuuza mtaani. Limeegeshwa nje, na kuna miti na mimea nyuma.

Hawa ni kundi la watu. Wengi wao wakiwa wamevalia sare za rangi ya blue na mistari ya njano. Wamezunguka mwanamume aliyevaa suti. Mwanamume huyo anapeana mkono mmoja wa wanawake waliovalia sare hiyo, huku wengine wakitabasamu na kuonekana wenye furaha.

Hili ni gari ya kliniki ya rununu ya Beyond Zero . Gari hili jeupe lina alama ya msalaba wa blue . Karibu na kliniki hiyo kuna kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye nyasi. Wengine wakiwa wameketi kwenye viti na meza nyeupe kuashiria labda mpango wa matibabu au huduma za afya.

Huu ni sehemu ya chini ya uso wa mwanaume ikilenga kinywa chake na meno. Meno yanaonekana meupe na yenye afya yakipendeza usafi wa kinywa. Mwanaume ana masharubu na ndevu fupi zilizonyolewa vizuri.

Huu ni matumishi ya furnish ya fluoride kwenye jino. Hii ni dawa inayopakwa kwenye meno na dakitari wa meno au mtalamu wa usafi wa meno. Hili kuhimarisha elemeri ya meno na kuyalinda dhidi ya asidi na kuoza.

Huu ni mikono miwili iliyovalia glovu za kahawia ikishikilia vifaa vya meno. Mkono mmoja unashikilia kibano na mwingine unashikilia kioo cha meno.

Hawa ni kundi la watoto, labda katika mazingira ya shule au kituo cha elimu. Mtoto mmoja mdogo ameketi kwenye benchi na anaonekana akiimba au akionyesha kinyago cha mnyama, labda chura au kobe.

Huu ni sehemu wa uso wa mtu. Ikiwemo mdomo na meno. Mtu huyu anashikilia kijiti chepesi cha mbao, kinachoonekana kutumika kama mswaki wa asili au kwa ajili ya kusafisha meno.

Daktari wa meno, akiwa amevaa nguo za blue , na glavu nyeupe, akimhudumia mgonjwa, kinywani mwake, anaonekana akitumia vifaa vya meno, wakati wa utarati.

Hawa ni kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevaa t-shirt nyekundu zenye maandishi be proud of your mouth , na wengine wakiwa wamevaa nguo nyeupe za kitamaduni. Watu hao wanaonekana kutembea au kukusanyika pamoja.

Huu ni kinywa cha mtu ambaye anatabasamu akionyesha meno meupe na safi. Mdomo inaonekana yenye unyenyefu na inang'aa, labda kutokana na gloss au unyenyefu wa asili. Meno yanaonekana yamepangwa vizuri na yenye afya.

Huu ni eneo lililokumbwa na mafuriko makubwa ambapo maji yamefurika na kufunika ardhi. Katikati, kuna kundi la watu baadhi yao wakiwa wamekaa ndani ya kile kinachokaa kama boti au chombo cha kuelea.

Huu ni lori la zimamoto. Lori hili lina rangi nyekundu na mistari meupe. Pia lina taa za bluu juu ya paa, kwenye upande wa mbele wa lori. Kuna nembo ya Faya na nambari tatu na moja saba. Kwenye upande wa nyuma wa lori, kuna namba ishirini na nne na maandishi ya Emergency respond unit .

Hawa ni watu kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake, wamesimama mbele ya jengo linaloonekana kuwa la serikali au laumu. Labda ofisi ya utawala wa eneo hilo, kama inavyoonekana na nembo na maandishi juu yake. Mbele yao kuna mifuko mingi ya msaada ambayo yanaonekana kuwa na chakula au bidhaa nyingine za dharura.

Hawa ni watu wakitembea kwenye maji mengi ya mafuriko labda katika eneo la makazi au mjini, watu kadhaa hawa wanaonekana wakivuka maji yaliyotuama huku baadhi ya majengo yakiwa yamemeza kwa kiasi fulani nyuma yao.

Huu ni eneo lililofurika maji labda kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Barabara imejaa maji na watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo. Mbele kidogo kuna mtu aliyevaa sare zinazofanana na za zimamoto na karibu naye kuna pikipiki ya magurudumu matatu.

Huu ni gari jeupe aina ya Toyota Land Cruiser likiwa na bendera ya shirika la msalaba mwekundu. Imeegeshwa mbele ya jengo, gari hilo ina paa la kubeba mzigo na matairi ya ziada yaliyowekwa juu.

Huu ni eneo lililofurika maji labda kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo, huku baadhi yao wakionekana kujaribu kuokoa mali au kupita katika eneo hili lenye changamoto.

Huu ni eneo lilioathiriwa na mafuriko. Tunaona watu wakijaribu kukabiliana na maji mengi. Baadhi ya watu wamesimama ndani ya maji yaliyofurika, huku wengine wakiwa wemepanda juu ya ngazi au sehemu za juu za nyumba iliyokuepuka maji.

Huu ni eneo lililokumbwa na mafuriko ambapo watu wanaonekana wakijaribu kuondoa au kupita kwenye maji mengi yaliyotuwama. Baadhi ya watu wamepanda kwenye kitu kinachoonekana kama boti ndogo au chombo cha kuokolea.

Huu ni maandhari yenye theluji au baridi kali. Inaonekana kuwa ni eneo la milima au msitu, likiwa na miti milefu iliyo funikwa na theluji au baridi. Kuna barabara au njia iliyo funikwa na theluji au barafu inaonekana katikati. Na kuna ukungu au mawingu mepesi yakipita karibu na miti upande wa kushoto.

Huu ni chini ya maji inayoonyesha mwamba wa matumbwae wenye afya na mazingira ya baharini yenye kuvutia. Matumbwae yanaonekana yakiwa chini ya maji safi ya blue yakionenya uzuri wa viumbe haya vya baharini.

Huu ni barabara au njia iliyo na vizuizi vyeusi na vyeupe kando ikongeza kuelekea jengo la taa zinazo ngaa usiku, inaonekana kama sehemu ya nje ya jengo au kiingilio cha mahali fulani/

Huu ni ndani ya chumba kinacho onekana kama ofisi au chumba cha kuifadhi bidhaa. Ndani ya chumba kuna meza na viti, pamoja na rafu zilizojazwa vitu labda bidhaa au makaratasi. Milango miwili ya mbao inaonekana upande wa mbele.

Huu ni chumba chenye dirisha kubwa upande wa kushoto. Likiangalia nje. Chini ya dirisha, kuna kiti cha ofisi chenye magurudumu. Upande wa kulia, kuna kifaa kikubwa cha chuma kinachoonekana kama mashine ya kufagilia au kifaa kingine cha viwanda. Na karibu nacho, kuna friji au kabati ndefu.

Hili ni darubini nyeupe, ikiwa imewekwa juu ya meza au sehemu ya kazi, labda ndani ya mahabara au ofisi. Kuna vitu vingine vilivyofunikwa au virefushi vyeupe karibu na darubini, na mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kuta au rafu.

Hii ni vifaa vya maabara, ikiwemo darubini, na mashine kubwa ya uchambuzi, labda katika mazingira ya maabara, au ya matibabu ya kisayansi. Kuna mirija ya majaribio, na chupa ndogo kwenye meza.

Huu ni mtu akishikilia feni ndogo yenye rangi nyeupe iliyowekwa kwenye sakafu ya vigae. Nyuma kuna vitu vingine vinavyoonekana, labda ndani ya chumba hilo.

Huu ni chumba kinachoonekana kama chumba cha hospitali au kituo cha matibabu. Kuna kitanda cha hospitali, kifaa cha kufwatilia chenye skrini inayoonyesha data na vifaa vingine vya matibabu vinavyounganishwa.

Huu ni kifaa kinachofanana na mashine ya matibabu. Labda mashine ya kensi au kipima mlio yenye skrini inayoonyesha taarifa. Kifaa hicho kiko kwenye sakafu yenye rangi nyepesi.

Hili ni kifaa cha kupima shinikizo la damu. Kina muundo mdogo mwepesi na rahisi kubeba, na kinatumia teknolojia ya intelecsence . Hutoa vipimo sahihi na rahisi kupima shinikizo la damu kwenye mkono wa mtu.

Huyu ni mtu akiwa amelazwa kwa kitanda cha hospitali akionekana kupokea matibabu au kufanyiwa utaratibu wa kimatibabu. Vifaa vya matibabu vinaonekana karibu na mgonjwa ikiwemo mashine ya kufuatilia hali ya mgonjwa na labda vifaa vya kuingiza dawa au damu.

Huu ni chumba kinachoonekana kama bafuni au chumba cha huduma kinachoonekana kupitia dirisha au ua wazi. Ndani ya chumba hicho, kuna meza au kaunta na viti. Na kuna vitu vingine zinavyoonekana kama sinki au vifaa vingine.

Hii ni meza ya uchunguzi wa kimatibabu inayojulikana pia kama kitanda cha uchunguzi wa kimatibabu. Inatumika katika hospitali au zahanati kwa wagonjwa kupumzika wakati wanapochunguzwa na daktari.

Huu ni chumba cha hospitali au kliniki, kuna nguzo za chuma ya kuwekea dropu, yenye chupa ya dropu iliyoning'inia, ukutani kuna mabango au karatasi kadhaa zilizobandikwa. Dirisha kubwa lenye mapazaia inaonekana upande wa kulia.

Huu ni mashine ya eksrei ya kidijitali inayojulikana pia kama mfumo wa radio therapy ya kidijitali au mfumo wa eksrei wa rununu. Hutumia teknolojia ya masava ya juu na mrija ya eksrei kutoa picha sahihi za utumizi.

Huyu ni mtu ameketi kwenye dawati akiwa ameshughulisha na karatasi na kompyuta kuna mafaili ya rangi ya bluu na manjano mezani, pamoja na vitu vingine vya ofisi inaonekana kama mtu huyu anafanya kazi ya ofisi au anajifunza.

Huyu ni mtu akimfanyia masagi mtu mwingine aliyelala kwenye kitanda cha masagi. Inaonekana kama chumba cha masagi au Spa na kuna madirisha makubwa nyuma . Viatu viko chini karibu na kitanda.

Huyu ni mtu, akificha uso wake, kwa mkono yake, akionekana kuwa na huzuni, msongamano wa mawazo, au kukata tamaa, ishara hii ya kuficha uso inaweza kuashiria hisia za aibu, kukata tamaa, au kujaribu kuficha machozi.

Hawa ni watu wawili waliovaa glavu wakimhudumia mtu anayeonekana kuwa mtoto huku watu wengine wakishuhudia. Inaonekana kama ni huduma ya matibabu au msaada unaopatikana katikati ya mazingira ya jamii.

Huyo ni mtu mzima akimshika mtoto mchanga aliye lala kwenye blanketi yenye miraba, labda akimvalisha nguo au kumtunza. Mtoto amelala chali na amevaa nguo ya rangi ya kahawia na nyeupe. Mtu mzima amevaa shati jeupe na anaonekana kuwa karibu na mtoto.

Huyu ni mtu amekaa kitandani. Na mtu mwingine, ameinama juu yake. Labda akimsaidia au kumuuguza. Inaonekana kama tukio la utunzaji au msaada.

Huyu ni mtu akinawa mikono yake kwa kutumia maji yanayotiririka kutoka kwenye chombo kikubwa cha maji chenye bomba. Chombo hicho kimewekwa juu ya stendi na kuna ndoo za buluu chini zinazokusanya maji machafu.

Huu ni mradi wa kituo cha kunawa mikono inayojulikana kama washing facility . Kifaa hiki kimetengenezwa kwa kutumia dumu la plastiki la rangi ya buluu lenye bomba la maji lililowekwa chini.

Hizi ni seti ya kettle bell zenye ukubwa tofauti. Zimepangwa kwa safu zikionyesha uzito tofauti na zinaonekana kuwa na rangi nyeusi na pete za rangi tofauti kwenye vishiko vyake, labda kuashiria uzito.

“Haya ni vifaa mbalimbali, vinavyotumika katika mchezo wa kriketi. Pendi za kriketi zinazotumika kulinda miguu ya mchezaji: kofia ngumu, glovu, fimbo ya kriketi na mpira wa kriketi.”

Huu ni mimea au majani ya mimea isiyo wazi, labda katika mazingira ya asili . Ni vigumu kutambua kwa uhakika kutokana na ubora wake. Ni hafifu na inaonekana kuwa na mwangaza mwingi ikifanya iwe vigumu kuona maelezo kamili.

Huu ni mimea wenye majani na matawi mengi, majani yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na ya umbo la mviringo au yai. Matawi yamechanganyika na kuunda muundo mnene na kuna mwanga unaopitia kati ya majani na matawi.

Huu ni mimea, unawezakano kua mmea wa Mexican mint, kutokana na muungano wa majani na uwezekano wao kua na shina lenye umbo la mraba, ingawa hili haliwezi kudhibitisha kwa picha pekee. Mimea unaoenakana kua na majani mengi, yaliyosongamana.

Huu ni bustani yenye mimea mbalimbali ikiwemo mimea yenye majani ya kijani kibichi na mengine yenye rangi ya zambarau au nyekundu. Inaonekana kama mimea ya mboga au maua.

Huu ni mmea wa ndizi unaonyesha mkungu wa ndizi mbichi zinazoning'inia kutoka kwenye mimea na pia kuna ua la ndizi likining'inia chini ya mkungu huo.